Mzee ambae amevaa koti jeupe anajitayarisha kumpa sindano msichana mdogo. Msichana huyu akiwa amevalia nguo za rangi tofauti. Anaonekana akitazama kando. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma za matibabu labda chanjo katika kituo cha afya au nje.

Mwanamke ameketi kwenye kiti

Jengo dogo la rangi ya samawati linatumika kama kituo cha maji, lina paa la mabati la samawati na kina gesha dogo la chuma. Kwenye ukuta wa mbele kuna bango lenye nembo la shirika la USAID na mashirika mengine. Karibu na jengo hilo, wanawake kadhaa wamejipanga wakisubiri kujaza maji kwenye chombo cha rangi ya njano kilichokaa chini. Maji yanaonekana yakitoka kwenye mfumo wa bomba. Mbele kuna mwanaume anayeonekana akiwa anapita karibu na eneo hilo.

Sanduku dogo lenye umbo la mstatili limejipigilia katikati kwenye kulia likionyeshwa upande wake wa mbele na upande wake wa kulia. Sanduku lina rangi ya machungwa inayong'aa, ina herufi nyeupe zikionyesha jina CBD Pain Cream kwa herufi kubwa. Kuna nembo ya bluu yenye mchoro wa duara chini ya maneno hayo. Maandishi mengine madogo yanapatikana kwenye upande wa kulia wa sanduku. Lebo ya bluu iliyo katikati inaeleza kwamba inatoa nafuu wa maumivu katika dakika chache.

Mwanaume mwenye shati ya samawati amesimama akiwa ameinua mkono wake wa kulia juu akitabasamu kwa furaha. Ameketi karibu na pango la rangi ya blue na nyeupe lenye nembo ya water step inaeleza maono na mashine ya shirika hilo. Nyuma yake kuna matangi mawili makubwa ya maji ya rangi nyeusi yaliyosimama. Mwanaume amevaa suruali jeans ya samawati na anaonekana kuridhika au kazi ya mradi wa shirika hilo.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa ya bluu na miwani anapokea sindano begani kutoka kwa mtaalam wa afya. Anaonekana mtulivu wakati wa utaratibu huo ameketi nje chini ya hema. Nyuma kuna watu wengine wanaoonekana kwa umbali. Sanduku la vifaa vya matibabu linaonekana kando likionyesha eneo la chanjo au matibabau ya nje.

Picha inaonyesha bango kubwa lililoandikwa kwa herufi nyekundu na nyeusi likiorodhesha magonjwa na matatizo mbalimbali yanayoweza kutibiwa. Chini ya bango kuna chupa kadhaa za vinywaji vikiashiria dawa za kienyeji au miti shamba. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa mimea na mizizi kavu zilizopangwa kwa uangalifu.

Chupa ya color nyeupe ya plastiki zimepangwa kwa pamoja. Kila chupa ina kifuniko cheupe na mhuri wa usalama. Lebo zake ni za kijani na nyeupe zikiandikwa Zephania Life Clinic na Diabes. Bidhaa hii inaonekana kua ni dawa ya miti shamba.

Kundi la watu limekusanyika mbele ya jengo la bluu. Wanaume wawili wakiwa wamevalia suti wanaonekana wakikagua mitungi mikubwa minjano iliyopangwa chini. Wengine wamesimama nyuma wakishuhudia tukio hilo. Mitungi hiyo inaonekana kuwa imejaa maji au bidhaa nyingine. Mazingira yanaashiria tukio la uzinduzi au ukaguzi wa mradi fulani.

Shamba limefunikwa na kundi kubwa la nzige wanaoruka angani wakiwa wamejikusanya kwa wingi. Jua linaonekana likichomoza katikati ya kundi hilo, likitengeneza vivuli na kuongeza ukubwa wa kundi hilo. Baadhi ya nzige wanaonekana kuwa wametua juu ya miti iliyojaa sehemu ya chini. Hali inaashiria uvamizi mkubwa wa nzige ambao unawezakua na athari kubwa kwa kilimo.

KIfurushi cha dawa chenye rangi ya manjano na nyeupe, chenye bano lenye limeandikwa Stamaril, lililoandikwa kwa herufi kubwa. Maandishi mengine yanaonyesha kuwa ni chanjo ya homa ya manjano, Yellow Fever Vaccine Live Stabilised . Pia maelezo ni kuwa ni dawa inapatikana kwa maagizo ya daktari tu na inapaswa kuwekwa mbali na watoto. Nembo ya nusu duara ya blue na manjano pia inaonekana.

Mtu amevaa nguo maalum ya kinga akitembelea huku akitoa mashine inayotoa moshi mweupe mzito. Mashini hii ina mbebe mgongoni kichuku mwingi inayosambaa barabarani. Upande kule kuna ukuta wa bati la rangi nyeusi na mtekejeli nyuma yake. Inaonekana kama shughuli ya kudhibiti wadudu au kufanya usafi wa mazingira.

Wafanyikazi wawili waliovalia mavazi maalum ya kujikinga na barakoa wanafanya usafishaji wa kina ndani ya jengo. Mmoja anapuliza dawa kwa kutumia pampu iliyoshikilia mabegani akilenga maeneo ya sakafu na samani. Mwingine anafuta sehemu ya juu, kaunta kwa vitambaa. Viti vya kupumzikia vinaonekana upande wa kushoto kuashiria kuwa ni eneo la mapokezi au kusubiri.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa akiwa amevalia koti jeupe la maabara, barakoa ya manjano na miwani yenye taa kwa kichwa. Anamchunguza mdomo wa mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti maalum cha meno. Mgonjwa amevaa barakoa ya bluu iliyoshushwa chini ya kidevu na amevaa kitambaa cheusi kichwani.

Mwanamume ameketi kwenye mashine ya mazoezi ya mikono, akitumia vifaa vya bluu kufanya mazoezi ya misuli, anajitahidi huku mtaalamu wa tiba msaidizi akiwa amesimama nyuma yake akimwangalia, chumba kinaonekana kama kituo cha mazoezi ya viungo au kliniki ya tiba kikiwa na vifaa vingine vya mazoezi kwa umbali.

Daktari amevaa koti jeupe la maabara na tochi kichwani anaonekana akizungumza na mwanamke, daktari anaonekana kueleza jambo fulani huku mikono yake ikiwa imeinuka, mwanamke anayezungumza naye anaoneka kuwa na nguo ya rangi nyekundu na njano nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamevalia nguo nyeupe wakionyesha mazingira ya kliniki, juu ya meza hiyo mbele ya daktari kuna vyombo vya matibabu na vikaratasi .

Tangazo la Masai Herbal Clinic linalotangaza tiba asilia, ya kushoto kuna picha la tikitimaji na mbegu za maboga zikionyesha vyapato asilia. Chini kulia kuna chokaa na mchi zikiwa na mimea ya kijani kibichi na chupa dogo za dawa. Kifufe chekundu chenye maandishi buy now kimejumuishwa. Maandishi mengine yanasomeka 'pata tiba kwa asili za asilimia' asilimia mia moja ndani ya nje ya Tanzania pamoja na namba ya simu ya mawasiliano.

Mafuriko makubwa yamefurika eneo lililo mbele ya hospitali ya kaunti ya Ahero, jengo la hospitali lenye mlango mkuu umeandikwa Ahero County Hospital limezungukwa na maji machafu ya rangi udongo, kushoto kwa jengo kuna bamdogo mwenye majani ya kijani kibichi na bustani dogo, kulia hema kubwa na michoro ya rangi ya buluu na nyeupe limesimama likionyesha jinsi maafaa yaliyo kumba eneo hilo.

Tembe za virutubisho vya vitamin D zimepangwa zikionyesha bidhaa tofauti. Kila chupa ina lebo yake ya kipekee ikieleza aina na matumizi ya vitamin D hii. Zinaonekana zimejaa vidonge zikiwakilisha chaguzi mbalimbali za afya. Hizi ni bidhaa zinazopatikana kwenye kituo cha afya au sokoni.

Uteuzi wa vifaa vya matibabu unaonekana ukiangazia chupa ya chanjo ya umma ya manjano katikati, sindano yenye dawa iko karibu naye ikionyesha utayari wa matumizi, barakoa ya bluu imewekwa karibu. Nyuma kuna chupa mbalimbali za dawa zingine zikiwa tupu na nyingine zenye maji. Mwangaza hafifu unaonyesha usafi wa mazingira.

Watu watatu wamesimama nje wakiwa wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja ananawa mikono yake kwa sabuni karibu na ndoo za kunawia mkono za rangi ya bluu na chungwa. Mwanamke mwingine amesimama karibu akiwa amekunja mikono yake. Nyuma yao mwanaume aliyevaa sare ya kijeshi amesimama karibu na vituo vingine vya kunawia mikono na inaonekana kuwa nje ya jengo likiwa na kuta za matofali na madirisha.

Shule ya upili ya Engai inaonyesha jengo la vioo lililopakwa rangi nyeupe lenye paa ya bluu likisimama mbele ya miti mirefu. Mbele ya jengo hilo wanaume wawili wamesimama wakizungumza, mmoja amevalia shati la zambarau na suruali ya khaki na mwengine amevalia koti ya kijani na kofia nyeupe. Upande wa kulia kuna kituo cha kunawa mikono chenye maandishi wash your hands here kwa herufi nyekundu. Jina la shule Engai high school, limeandikwa kwenye ukuta wa jengo la choo.

Mkono uliovalia glovu nyeupe unashikilia shindano ndefu na chupa ndogo ya kioo iliyoandikwa vaccine .Sindano ina ncha ya kijani kibichi chupa na kofia ya fedha na ina kioevu ndani. Mandhari ya nyuma ni blue tupu ikisisitiza umuhimu wa vifaa vya matibabu vinavyotumika katika utoaji wa chanjo.

Mkutano wa nje ambapo jamii wamekusanyika katika doro kwenye eneo lenye udongo. Mzungumzaji mmoja amesimama kati akiongea na kundi hilo. Wote wamekaa kwenye viti mbalmbali, baadhi kwenye benchi na wengine kwenye viti za kawaida wote wakiwa wamevalia barakoa wakizingatia kanuni za afya. Nyuma ya mkutano kuna majengo mawili. Moja yalikuwa nyeupe na jingine la udongo likionyesha mazingira ya vijijini au mbali na mwangaza juu unaonekana wazi.

Daktari wawili wamevaa barakoa na miwani, wanamhudumia mgonjwa mmoja kwa meno. Wamevaa shati za kijani. Wanaonekana kwa makini wakimuangalia mgonjwa ambaye amelala na amevaa shati nyeupe.

Kundi kubwa la watu limekusanyika nje wengine wakiwa wamevaa fulana za kijani kibichi na jaketi nyeupe. Watu kadhaa katikati ya picha wanashikilia vifaa vya kielektroniki vinavyofanana na kompyuta za mkononi au simu mahari vikiwa vimenyooka mbele. Baadhi yao wanatabasamu na kuonekana wenye furaha. Nyuma yao kuna miti na majengo kadhaa yanayoonekana.

Wataalam wawili wa afya wamevalia nguo za upasuaji za rangi ya kijani na bluu wakiwa wamevalia barakoa na kofia. Wote wawili wanajikunja kwa makini wakifanya kazi kwenye sehemu ya uso wa mgonjwa labda wakifanya upasuaji mdogo au matibabu. Vifaa vya matibabu vinaonekana vikishughulikiwa kwa makini mkubwa. Mwanga kutoka juu unaangazia eneo la kazi ukisaidia kuleta wazi.

Mwanaume amesimama katikati ya uwanja akizungukwa na kundi kubwa la nzige wanaoruka. Ameinua mikono yake kana kwamba anawafukuza. Nyuma yake kuna miti mingi ikionyesha uvamizi mkubwa wa wadudu hawa. Ni taswira inaonyesha janga la nzige.

Vifaa mbalimbali vya kimatibabu vimewekea kwenye sehemu nyeupe, katikati kuna chupa ya chanjo yenye maandishi ya Yellow Fever Vaccine Live , ikionyesha wazi lengo lake. Pembeni yake kuna chupa nyingine ya dawa isiyo na lebo, na chupa nyingine kubwa nyeupe inayofanana naye ile ya vidonge. Chini ya chupa ya chanjo kuna sindano iliyoandaliwa kwa ajili ya kudunga. Nyuma kidogo kuna chupa ndogo ya rangi ya kahawia iliyojaa vidonge vya rangi za chungwa. Kinga za mkono za bluu zimewekwa upande wa kulia.

Daktari mwanaume akiwa amevaa kanzu nyeupe na barakoa nyeupe, anamchunguza sikio la mwanamke. Daktari anatumia autoskopi, kifaa maalum cha kuchunguza maskio. Huku akiwa ameweka umakini wote kwenye kazi yake. Mwanamke huyu anaonekana ametumia kifaa kwenye kiti, huku akivaa koti jeusi na skafu ya rangi ya kijivu. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwa wamekaa wakisubiri huduma, huku kukiwa na mandhari ya hema au eneo la wazi. Kuashiria kuwa labda ni kambi ya matibabu.

Sanduku ya chupa ya dawa inayoitwa Feosol, Ferrous Sulphate Iron. Kisanduku hiki ni cheupe na kina maandishi mekundu, kikiashiria kuwa ni kiboreshaji cha chuma chenye nguvu nyingi. Chupa yenyewe ina taarifa vikionyesha vidonge mia moja na ishirini. Vidonge viwili vidogo na vya umbo la pembe tatu vinaonekana mbele ya bidhaa.

Mtaalam wa afya amevaa kofia ya bluu, barakoa na sare ya bluu, anamtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Mgonjwa huku amevaa miwani ya kinga ya machungwa anaonekana akipokea matibabu. Vifaa vya meno vimepangwa kwenye meza kando, vikiashiria utaratibu unaoendelea. Mazingira ya kliniki yanaonekana kua safi na yamepangwa vizuri.

Lori kubwa limeanguka ubavuni, likiwa limezama katika maji mengi yanayoteremka kwa kasi barabarani. Maji hayo yanaonekana kuwa na matope, yaonyesha kubwa ni mafuriko makubwa. Watu kadhaa wamesimama pembeni ya barabara wakitazama lori lililoanguka, na baadhi yao wamezama hadi magotini kwenye maji. Miti na mimea mengine inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya nje.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, akishikilia mtoto mdogo, na mtu wa huduma wa afya amevaa barakoa na glovu, amemchoma sindano mkononi mwa mtoto. Mwanamke huyo anaonekana akitabasamu akiwa amevaa rinda la bluu, lorembo la dhahabu, na shali la rangi mbalimbali. Mtu wa huduma za afya amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Nyuma yao kuna mwanamke mwingine akiwa ameshikilia mtoto.

Wanaume wawili wanajitahidi kufukuza kundi kubwa la nzige wanaoruka angani. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa shati la bluu, na suruali nyeusi akirusha mikono. Mwanaume mwingine aliye upande wa kulia, amevaa shati jeupe na suruali ya bluu, akijaribu kufukuza nzige kwa kutumia fimbo. Nzinge wameenea kila mahali, wakifunika anga na miti iliyoko nyuma. Hali inaonyesha mapambano dhidi ya uvamizi wa nzige, ambazo mara nyingi husababisha uharibifu.

Chupa mbili ndogo za dawa zikiwa na vifuniko vya blue , zimesimama mbele. Lebo kwenye chupa zinaonyesha ni chanjo ya Measles Mumps Rubella Virus Vaccine , pia ikijulikana kama MMR I2. Kifurushi kikubwa cha chanjo kinaonekana kikiwa na rangi kijani kibichi na nyeupe nyuma, kikiashiria usambazaji wa matibabu.

Mtaalamu wa meno amevaa kanzu nyeupe, barakoa, na kofia kichwa. Anaonekana akihudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha rangi ya bluu. Mgonjwa umevalia nguo ya rangi ya pinki yenye maua. Nyuma yao yako na bango kubwa lenye maandishi, free dental na increasing to dental . Pamoja nembo za, Kinga Afrika, Geneva Global, Colgate na Dentaid. Mazingira inaashiria kituo cha kutoa huduma za meno bila malipo.

Mwanaume amevaa koti jeupe, barakoa ya bluu na kofia ya nywele akionyesha utaalamu. Anashika kifurushi chekundu cha manjano mkononi mwake, akiwa ameketi mbele ya meza iliyojaa chupa za dawa na vifurushi vingine. Kazi anayoifanya inaonekana kuhusisha ufungaji au ukaguzi wa dawa.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanafanya kazi kwa makini kumhudumia mgonjwa. Daktari amekuwa amevalia koti la bluu, miwani na barakoa amejikunja akifanya matibabu. Msaidizi mwanamke amesimama karibu amevalia sare yenye michoro ya kupendeza, barakoa na glovu akionekana kumuunga mkono daktari. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa na kitambaa cha kijani kibichi. Vifaa vya meno ikiwemo taa kubwa vinaonekana.

Mtalamu wa afya ambaye amevaa koti nyeupe na barakoa na glavu mikononi, anaonekana anamtibu mtoto mchanga huku karibu na mama yake. Mtoto anapokea, anaonekana akipokea uangalizi labda chanjo au uchunguzi. Mandhari ya nyuma inaonyesha pengine maeneo lenye shughuli nyingi kuashiria kliniki au kituo cha afya.

Daktari amevaa shati jeupe akichunguza sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa maalum. Mwanamke amevalia koti jeusi na blouse nyekundu akiwa amekaa na kutazama chini kidogo. Daktari anaonekana makini sana wakati wa uchunguzi. Mandhari ya nyuma ni nyeupe safi ikionyesha mazingira ya kliniki.

Mwanamke aliyevaa sare nyeupe yenye mistari ameshikilia mkono wa mwanamke mwingine akionekana akichukua sampuli kutoka kwa kidole chake. Mwanamke anaye hudumiwa amevalia blausi yenye nyeupe maua, machungwa na ana rinda kubwa za duara. Nyuma yao kuna mtu mwingine asiye onekana wazi ndani ya chumba kinacho onekana kama kituo cha afya au kliniki.

Mwanamke ameketi kitandani akimnyonyesha mtoto mchanga akiwa amevalia nguo ya hospitali ya rangi ya pinki na kofia ya nywele ya bluu. Mtoto amefungwa kwa uangalifu katika blanketi nyeupe iliyorembeshwa na mfumo mbalimbali. Nyuma yao ukuta wa bluu mkali unajaza nafasi na madirisha yaliyo wazi yanaonekana upande wa kushoto. Kitanda cha chuma cheupe kinaonekana kando ya ukuta na chandarua cheupe kimenong'onea kutoka dari. Upande wa kulia kuna meza nyeupe ndogo.

Mwanamke ambaye amevaa shati ya pinki na skati nyeusi anatabasamu huku akichuchumaa akijaza maji kwenye chombo kikubwa cha manjano kutoka bomba la nje. Amezama ndani ya besheni buluu. Nyuma yake kuna nyumba ya mabati na nguo zimeanikwa. Picha inaonyesha maisha ya kila siku katika mazingira ya kijijini au mtaa wa kawaida.

Mashua mbili ndefu, zikiwa zimejaa watu na mizigo, zinasafiri kwenye mto wenye maji ya kahawia. Watu wengi wamevaa shati nyekundu na nyeupe, huku wengine wakishika mabango. Kando ya mto, kuna makazi asili yaliyojengewa kwa udongo na miti, yakiashiria kijiji chenye shughuli mingi. Anga ina mawingu meupe yaliyotawanyika, ikionyesha siku ya jua kali.

Mkono unashikilia chupa mbili za dawa, moja ikiwa na kofia nyekundu iliyofungwa na nyingine nyeupe. Karibu na chupa hizo kuna pakiti ndogo yenye vidonge vichache vya rangi ya dhahabu na karatasi yenye maandishi Emanuel herbal Clinic Immune Booster . Inaonekana ni bidhaa za mimea au virutubisho vinavyotolewa kwa kliniki ya miti shamba.

Mhuduma wa afya amevaa barakoa na fulana ya buluu, anampa chanjo mwanaume aliye keti kwenye kiti. Mwanaume huyo amevaa kofia, inaonekana akipokea sindano begani. Karibu nao, kuna jengo kubwa lililo nyuma na watu wanaonekana wakipita, na mfuko mkubwa wataka wa majano vinaonekana karibu na mwanamke huyo.

Daktari wa meno anaonekana kumwangalia muuguzi wake ambaye amevaa miwani ya jua na hapa daktari alikuwa amevaa barakoa nyeupe na nguo za rangi ya blue . Anaonekana akimhudumia mgonjwa wake kwenye meno.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR ikiwa na maandishi MMR vaccine, missiles, mumps, rubella imeekwa katikati. Kando yake sindano tupu na rundo la pamba nyeupe iliyokunjwa vimeonekana ikionyesha maandalizi ya utoaji wa chanjo. Chupa ina kofia ya fedha na lebo ya rangi ya chungwa na buluu. Mandhari ya nyuma ni nyeusi kusaidia kuangalia vitu vilivyo mbele.

Mwanaume amevaa suti ya kinga ya buluu, miwani ya usalama na barakoa ya gesi aonekana akibeba mitungi miwili. Mitungi hiyo mmoja wao ijayo na mwingine wa buluu. Ina alama za fuvu na mifupa iliyovuka ikionyesha kuwa ndani kuna kemikali hatari. Kuna watu wamevalia glovu nyeupe maanthari ya nyuma inaonekana kuwa kiwanda au mabohari yakiwa na mashine ya mabomba mengi.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye dibu dogo lenye matope katikati ya eneo lenye miamba. Mmoja wao amesimama ndani ya maji akitubeba kule kujaza chombo kile kikubwa cha manjano, mwingine ameinama akijaribu kujaza mitungi ingine ya manjano. Wote wamevalia sketi za kitambaa zenye miraba. Mazingira ni kama yenye miamba mikubwa yakionyesha ugumu wa kupata maji.

Daktari wa meno akiwa amevalia koti jeupe, barakoa na kofia nyeupe, anatumia kichezeo kidogo cha rangi nyekundu kumfariji mtoto aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mama mtoto ameketi naye kwenye kiti hicho akimshika kwa upole. Chumba cha meno kinaonekana safi na kimepangwa vizuri, kikiwa na makabati ya mbao, kioo kikubwa na madirisha yenye mapazia.

Mtalaamu wa afya amevalia sare ya bluu na barakoa na anamtibu mtoto anaye lala kitandani, karibu naye mwanamke mjamzito na mzunguko na mfanyakazi mwingine. Chumba hicho kinaonekana kama wodi ya hospitali kiko na kitanda kimega ukutani na vitu vingine vya kiwanti babu.

Darasa la madawati yaliyopangwa vizuri na wanafunzi wamekaa kwenye viti vyao wote wakiwa wamevalia sare za bluu, mwalimu amesimama mbele ya darasa na mwanafunzi ambaye anamsaidia kufunza, ubao huo una maandishi ya chaki, wanafunzi wanatazama mbele kwa makini wakifuatilia masomo.

Jengo la choo cha umma lililojengwa kwa mawe, kupakwa rangi ya manjano na kijani, limesimama katikati ya eneo lenye nyasi. Mtu mmoja anaonekana akielekea kwenye mlango wa choo. Jengo hilo limezungukwa na mimea midogo na nguzo za manjano zinazokaa vizuri. Kwa umbali, miti mirefu na majengo ya jiji, yanaonekana chini ya anga, lenye mawingu.

Wauguzi wawili wa kike wako katika chumba cha hospitali kinachotunzwa vizuri wakiwatunza watoto wachanga. Mmoja amevaa sare ya buluu na kinga nyeupe akishika kitambaa. Mtoto mmoja mchanga amelala kitandani karibu naye mwengine amelala kitandani kingine upande wa kulia. Vifaa vya kung'aa vimefungwa juu ya vitanda vya watoto na maandhari ya nje yanaonekana kupitia dirisha kubwa, rangi ya ukuta ya chumba ni buluu vikiwa na vibadiko vibubu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo mkononi mwake kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa kofia rangi ya na barakoa. Mwanamke anayepokea chanjo amevalia suti ya pinki na barakoa ya bluu, huku akishikilia karatasi mkononi mwake. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa huku wamekaa na kusimama, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa wakisubiri huduma. Chumba kinaonekana kuwa kikubwa na chenye madirisha na kuna viti vingi vya bluu vilivyopangwa.

Chupa nyeupe ya vidonge vya Vitamin D imelala upande wake. Lebo ya blue na njano kwenye chupa inaonyesha ni Vitamin D , yenye nguvu ya elfu moja high U kwa afya ya mifupa na kinga ya mwili. Vidonge mia moja vimetajwa kwenye lebo. Karibu na chupa ya vidonge, vidogo, vyeupe vya duara vimetapakaa chini.

Muuguzi amevaa sare ya buluu ba barakoa nyeupe, akimchoma mtoto sindano kwenye mkono wake. Mzazi amemshikilia kwa upendo kwenye paja lake, akiwa amevaa barakoa. Pia mtot amevaa fulana ya buluu na suruali ya jinsi . Eneo linaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya ulio na mlango wa kijani nyuma mna vifaa vya matibabu.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na mistari ya bluu akimhudumia mwanamke aliyevaa nguo yenye maua na rangi ya chungwa na nyeupe. Muuguzi anaonekana akifanya utaratibu wa matibabu labda akichukua sampuli ya damu au akidunga sindano huku akishikilia mkono wa mwanamke. Mwanamke huyo ameketi mgongo wake ukiwa umegeuka kamera. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwa wamekaa wakionyesha mazingira ya kituo cha afya au hospitalini.

Mandhari nyekundu kuna pakiti ya vidonge vya manjano vya dawa, karibu na vidonge kuna kipima joto cha glasi kinachoonenyesha hali ya joto. Pembeni mwa kipima joto kuna mioyo mitatu midogo myekundu. Picha inaashiria afya ya matibabu na labda upendo au utunzaji.

Mwanaume amevaa koti jekundu na kofia anasimama nyuma ya mtumbwi wa mbao akiuskuma kwenye maji mingi. Mtumbwi umejaa vitu mbalimbali ikiwemo magodoro mawili, blanketi ya rangi ya chui na mifuko kadhaa iliyojaa mizigo. Maji yamefurika ikionyesha kuwa eneo hili limeathirika na mafuriko. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na ardhi iliyofunikwa na maji ikionyesha ukubwa wa mafuriko hayo.

Kibuyu kikubwa kilichokaushwa chenye rangi ya kahawia iliyokolea kikiwa kimepambwa. Shanga za rangi nyekundu na nyeusi zimefungwa shingoni mwake na kamba nyeupe inaning'inia kutoka juu ikiwa na vipande vidogo vidogo. Kibuyu kimo juu ya chombo cheusi na nyuma yake kuna vyombo vingine vya plastiki vya rangi mbalimbali kama nyekundu na bluu. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chumba kukiwa na viti vingi vikiwa vimepangwa.

Majengo kadhaa yaliyojengwa kwa matofali ya udongo na bati yamezungukwa na mafuriko makubwa. Watu wawili wanatembea kwa uangalifu ndani ya maji yaliyotuama. Kila mmoja akitumia fimbo kama tegemeo. Maji yaliyotuama yanaakisi anga la buluu na baadhi ya nyumba zinaonekana zikiwa zimefunikwa sehemu na maji. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ingawa athari za mafuriko ni dhahiri.

Katika chumba cha kliniki watalaamu wawili wa afya wanampima shinikizo la damu mwanamume aliyeketi mezani. Mmoja wao amevaa koti jeupe la maabara na barakoa akimuelekeza mwingine jinsi ya kutumia kifaa. Mwanamume anayepimwa aliyevaa shati ya kijani anaonekana akitabasamu kushauri utulivu. Karatasi zimeekwa juu ya kabati upande wa kulia na mwanamume mwingine nyuma aliyevaa shati nyekundu.

Kundi la watu, wakiwemo wanawake na watoto, wamekusanyika katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu, wakiwa wamebeba vyombo vya maji kama mitungi. Magari kadhaa ya mikono yakiwa na maji yaliyojazwa kwenye vyombo vya manjano yamesimama karibu. Baadhi ya watu wamevalia nguo za kawaida na wengine wamefunika vichwa vyao. Kwa umbali kuna makazi yaliyojengwa na udongo na mabati na miti ambayo haina majani imekauka

Kuna mwanaume aliyevaa nguo za kitamaduni, ikiwepo kofia nyekundu yenye mapambo meupe. Amevaa shati ya rangi ya kijivu, ameinama chini akifanya kazi kwa umakini, kwenye kipande cha kuni kilichokuwa chini. Nyuma yake kuna ukuta wa udongo, kiti cha mbao kilichochakaa na pazia ya rangi ya zambarau. Juu ya ukuta kuna kalenda au picha iliyoning'inia, mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba ikionyesha shughuli za kila siku, ufundi

Chupa ndogo ya kio chenye chanjo ya MMR , ikiwa na maandishi MMR Measles Mumps Rubella Vaccine . Karibu nayo kuna sindano iliyo wazi, ikiwa tayari kutumika. Kiuvivu ndani ya chupa inaonekana wazi, na sindano ina alama za vipimo.

Mwanamke amevalia sare nyeupe na mshipi wa bluu shingoni akishika vifaa vya matibabu. Anatoa huduma kwa mzee aliyevalia kitambaa kichwani. Ana glavu nyeupe mikononi mwake akionyesha usafi. Mzee anaonekana akipokea matibabu sikioni. Nyuma yao kuna watu wengine waliovaa sare nyeupe na bluu ikielekeza mazingira ya kambi ya matibabu ya afya.

Kwenye hospitali mwanamume ameketi pembeni mwa kitanda akishika kichwa chake kwa huzuni au mawazo mazito. Amevalia shati jeupe Na suruali yenye mistari meupe Na buluu. Kitanda kilicho nyuma yake kimetandikwa, upande was kulia kuna mlango wa Chuma uliofungwa upande, wa kushoto kuna mizinga ya oxygeni na minofu vingine vya hospitali. Mbele magonjwa mwingine amelala kitandani akiwa amefunikwa akarai chini kwenye sakafu.

Mwanamke amevaa barakoa ya bluu na glovu nyeupe usoni, amesimama mbele ya jengo linaloonekana kuwa duka la kuuza ice cream . Amevaa fulani nyekundu, jeans za bluu na begi dogo la kiuno la rangi ya kijani kibichi, anakamata sanduku jeupe na pakiti ya barakoa. Nyuma yake watu kadhaa wanatembea na feni zenye matangazo za ice cream zimebandikwa nyuma kwenye ukuta za jengo. Hali inaonyesha kuwa ni mazingira ya mjini labda wakati wa janga au tukio ambapo barakoa zinahitajika.

Mwanamke ameshika chupa ya dawa ya asili iliyoandikwa Doctor Abdella Herbal Covid Cure 1. Chupa ina rangi ya kahawia na kifuniko cha kijani. Mikono ya yule mwanamke imepambwa na kucha zenye glitter na pete kadhaa za dhahabu. Mwanamke amevaa nguo yenye rangi tofauti na mapambo kwenye shingo yake.

Saduku jeupe la dawa ya Risperdal Tablets four MG . Alama ya kijani na majano. Mbele yake kuna pakiti mbili za vidonge vya rangi, ya kijani kibichi kila pakiti. Ikiwa na vidonge kadhaa,. Vidonge hivyo vimepangwa vizuri ndani ya pakiti ya plastiki.

Muuguzi anatoa huduma ya matibabu kwa mtoto mchanga na amevaa sare nyeupe yenye mistari nyekundu na blue na ana miwani. Mtoto naye amelala mikononi mwa mamake ambaye amevaa kofia nyekundu na shati la rangi ya pitch . Mwanamke huyu anamwangalia mtoto wake kwa makini akionyesha wasiwasi na uangalifu. Hali ya picha inaonyesha umuhimu wa huduma za afya ya watoto.

Muuguzi mwenye miwani na nguo za hosipitali za buluu anamuhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha wazi, anaonekana akipanga nguo za mtoto kwa uangalifu na sura ya upole ya kujali, chumba kinaonekana kuwa cha hosipitali au kliniki kukiwa na rangi buluu nyepesi ukutani na vingine vya matibabu vilivyoko nyuma kidogo.

Jengo dogo, limejengwa katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Pembeni yake kuna tangi kubwa la kufadhia maji, la rangi nyeusi, likiwekwa likiwa limewekwa kwenye juu ya msingi wa zenge. Mandhari ya nyuma yaonyesha miti na mimea mingi ya kijani.

Daktari amevalia kanzu nyeupe, anachunguza mkono wa mwanamke aliyeketi. Daktari ana miwani na anaonekana makini. Mwanamke amevalia gauni la rangi ya maziwa na skafu. Anamwangalia daktari kwa macho yenye uoga. Kando yao kuna vitabu na juu kuna shelf ambayo imefungwa.

Kundi la watu wakiwa kwenye foleni wakisubiri misaada karibu gari lililobeba mizigo na mitungi kando ya njano na vifaa vingine. Eneo hilo ni wazi lenye udongo na miti mingi na jua likiwacha vifuli virefu chini kwa kuwa limeng'aa sana.

Mtu amevalia nguo nyeusi na suruali ya kahawai, anauzima moto nje. Anatumia kizima moto chekundu akielekeza povu jeupe kwenye moto unao waka ndani ya chombo. Moto unaonekana ukitoa moto mkali na moshi. Nyuma yake kuna hadhi yenye nyasi na majengo yaliyo fifia.

Kundi la watu limeungana pamoja kuangalia basi ambalo limefanya ajali na kando yake kuna lori ambayo imeandikwa danger petroleum kumaanisha ni lori ambayo inasafirisha mafuta ya petroli. Watu hawa wamezingira mahali hapa ambapo wamevaa nguo za rangi mbalimbali na gari ambayo imejeruhiwa sana.

Mwanamke ana nywele nyekundu ameketi kitandani hospitalini, ako amekumbatia mtoto wake mchanga aliyefunikwa blanketi. Uso wake unaonyesha upendo na utulivu akiwa amemwangalia mtoto wake ambaye amelala kwa amani. Kando kuna meza ambazo zimewekelewa vikaratasi kuonyesha huduma za afya au hospitali.